Kifanya baru ya urithi.

Picha hii inaonyesha watu wakiwa wamesimama nje ya jumba ambalo limeandikwa immigration services control office wakiwa wamevalia maski kumaanisha walipigwa picha wakati wa Covid -19 . Mmoja ambaye amevalia kofia nyeusi na mwenye suti akiwaongelesha.

Picha hii inaonyesha kundi la watu fulani wameketi katika jukwaa na inaonyesha ni kama wanatazama mpira kwenda mbele na kuna raisi ambaye ni marehemu kwa sasa hivi ama John Pombe Magufuli wakitazama kwenda mbele.

Picha hii inaonyesa mpira wa kandanda baina ya timu bili, timu ya kwanza imevaa sare ya manjano na ya pili sare ya kijani kibichi na kuna mashabiki wengi ambao wanashuhudia mpira huu.

Hapa namwona kuna mwanamke ambaye anahudumiwa katika kituo cha Huduma Centre , na afisa ambaye amevaa sare rasmi na glavu nyeupe, akimsaidia kuchukuwa alama za vidole almaarufu kama fingerprint , ili kusaidia kuchukua good conduct .